Hii ni kituo cha kusambaza umeme kilicho wazi chenye minara ya chuma na nyaya nyingi za juu zinazopitisha umeme wa msongo mkubwa. Mazingira yanaonyesha hali ya hewa kavu na angani hakuna mawingu ikiwa na mandhari ya uwazi.

Kituo kikubwa cha umeme kimejengwa, kikiwa na transfoma kubwa za kijivu na vizuizi vingi vya chuma vyenye nyaya. Mandhari ni wazi chini ya anga safi la buluu linaloonyesha eneo la wazi. Magari yamepakiwa karibu na jengo na watu wachache wanaonekana wakifanya kazi. Eneo hilo linaonekana kuwa muhimu kwa usambazaji wa umeme likiwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Kituo kikubwa cha umeme kinaonekana kikiwa na transfoma nyingi kubwa za kijivu na nguzo za chuma zinazobeba nyaya. Miundo ya chuma imesimama wima ikionyesha mtandao changamano wa usambazaji wa umeme. Kifaa kikubwa cheupe kimeunganishwa na transfoma, labda ni chombo cha kupozea. Udongo wa changarawe unafunika eneo lote na waya nyingi za umeme zimeunganishwa zikionyesha kituo chenye shughuli nyingi.

Jengo kubwa la rangi ya kijani na manjano linaonekana likitoa moshi mweupe kutoka kwenye mitambo yake, ikionyesha kituo cha kuzalisha nishati ya joto ardhi. Miundo mingi ya chuma na waya za umeme zinaonekana kuzunguka jengo hilo. Nyuma, milima na mimea ya kijani kibichi imeenea kwa mbali ikionyesha mazingira ya asili yanayozunguka eneo la kiwanda.

Kiwanda kikubwa kimejengwa kwa mabati na chuma nzito. Mabomba mapana ya kushugulikia majimaji au gesi yanapita juu na chini ya njia ya udongo. Mashine ya kuchimba ipo tayari kwa kazi, huku ngazi na nguzo zikionyesha shughuli za ujenzi au matengenezo zinazoendelea. Mazingira yanaonyesha usalama, uzalishaji na miundo mbinu ya kisasa.

Transfoma kubwa ya umeme imewekwa juu ya nguzo mbili za mbao ikionyesha miundombinu ya umeme. Waya nyingi nyeusi zimetandazwa kuzunguka transfoma na nguzo zikipitisha umeme. Anga la buluu likiwa na mawingu meupe linaonekana wazi nyuma ikifafanua sura ya kifaa hicho kikubwa. Matawi ya miti yenye majani ya kijani yanaonekana chini yakipamba mandhari.

Majengo marefu ya chuma ya nguvu za umeme yanasimama yakiwa yamejipanga mstari mrefu, yakielekea kwenye upeo wa macho uliofunikwa na anga la kuvutia. Kushoto anga ni la bluu nzito, huku kulialikiwa na mawingu mazito yenye rangi ya dhahabu, iliyochanganyika na machungwa, kuashiria machweo ya jua nchini. Misitu yenye miti mingi inaenea hadi mbali.

Uwanja mpana wa kituo cha umeme una minara mingi ya chuma ikibeba nyaya nene za umeme zinazoelekea angani. Njia ya mchanga katikati inatenganisha miundo hiyo. Anga ya bluu isio na mawingu inaonekana juu. Hii inaonyesha kituo muhimu cha kusambaza umeme kinachohakikisha upatikanaji wa nishati.

Mafundi wawili wa umeme wakiwa wamevalia sare za buluu wanafanya kazi kwenye nguzo ya umeme, mmoja akiwa amepanda ngazi ndefu ya machungwa. Njia ya lami inaonekana mbele, ikipitia kando ya ukuta mrefu wa mawe na miti mirefu. Mimea ya kijani kibichi imepandwa kando ya ukuta na mifereji ya maji inaonekana.

Majengo kadhaa yanatoa mivuke minene ikipanda angani na kutengeza mawingu meupe dhidi ya anga la buluu. Mandhari yamezungukwa na milima na mimea ya kijani kibichi. Miundo mbinu ya uzalishaji wa nishati inaonekana ikiashiria kituo cha umeme wa joto ardhi. Moshi mwingine mdogo unatoka kutoka sehemu tofauti milimani kuonyesha shughuli kubwa ya viwanda.

Kituo kikubwa cha umeme kinaonyeshwa kikiwa na safu za nguzo za umeme na waya. Wafanyikazi kadhaa wanaonekana wakitembea na kufanya kazi karibu na vifaa. Anga lina mawingu meupe na milima yenye miti inaonekana kwa mbali ikionyesha mazingira ya kiwanda kikubwa cha umeme.

Nguzo ndefu za umeme zimesimama imara kwenye eneo lenye milima na mabonde. Mawingu mepesi yanaonekana angani yakitupa vivuli chini. Chini ya nguzo hizo, barabara yenye vumbi inaonekana huku gari likipita na kuacha vumbi jingi nyuma. Miti michache imechipuka upande wa kushoto.

Kamba nyingi za waya za umeme zimeunganishwa kwenye nguzo refu, zikionekana zimetatanisha angani. Nuru ya jua inangaa sana kutoka nyuma ya mawingu, ikionyesha siku yenye jua kali. Kamera imetazama juu, ikionyesha mambo mengi yaliyounganishwa kwenye waya. Waya hizi zinaonyesha miundombinu ya usambazaji wa umeme.

Majengo marefu ya chuma hubeba nyaya nyingi za umeme zinazukunga shamba kubwa. Miti michache inaonekana mbali huku anga likiwa bluu kabisa bila mawingu. Njia nyembamba ya udongo inapita katikati ya shamba la kijani kibichi. Miundo mbinu hii muhimu inapeleka umeme kwa umbali mrefu.

Katika kituo cha umeme, wafanya kazi wamevalia mavazi ya usalama na kofia ngumu wakifanya kazi karibu na transfoma kubwa. Miundo mbinu ya chuma imezunguka transfoma ikionyesha mifumo changamano ya umeme, anga lina mawingu meupe na ardhi ina mawe madogo, hii inaoneyesha umuhimu wa uzalishaji na usambazaji wa umeme.

Majengo marefu yenye kuta za matofali mekundu na paa la vigaa yanaonekana nyuma ya nguzo nyingi za umeme. Transformer kubwa imefungwa kwenye moja ya nguzo hizo ikiashiria uwepo wa miundo mbinu ya umeme. Fensi ya chuma ya bluu imezunguka majengo ikionyesha usalama. Miti midogo na mimea imepandwa mbele ya fensi ikipamba mazingira.

Hii ni sehemu ya kituo cha umeme kinachoonekana kuwa na mashine kubwa ya kubadilisha umeme. Miundombinu ya chuma yenye nyaya nyingi inaonyesha mfumo wa kusambaza umeme kwa maeneo mbalimbali. Mazingira yanaonyesha eneo la viwandani au la kiteknolojia.

Simba ameketi juu ya kipande cha mwamba akiangalia mbali kwenye uwanja wenye majani, majengo marefu yakionekana kwa mbali. Mchanganyiko huu wa pori na jiji inaonyesha mandhari ya kipekee ya mbuga ya wanyama karibu na mji.

Mizigo ya taka imejazwa kwenye gunia ya kijani na limeshikiliwa juu kwa mizani ili kupima uzito. Pembeni kuna mrundo mkubwa wa taka uliochanganyika na plastiki, karatasi na mifuko ikiashiria shughuli ya ukusanyaji au uchakataji wa taka.

Mabomba ya maji yamelala chini kwenye ardhi yenye matope karibu na reli huku taka zikiwa zimetapakaa kila upande. Watu wanatembea na kufanya shughuli zao za kila siku katikati ya vibanda vya mabati na barabara isiyo na lami. Mazingira haya yanaonyesha changamoto za usafi, miundombinu duni na ukosefu wa huduma bora za jamii.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha rundo nyingi za viazi, vitunguu na nyanya zilizopangwa vizuri kwenye vikapu na vifurushi. Mwanaume amesimama nyuma ya rundo la viazi akionyesha bidhaa zake. Bidhaa nyingine za kilimo kama mboga za majani na mayai pia zinaonekana kuuzwa. Mpangilio huu unaonyesha soko kubwa la mazao freshi na wauzaji wengi.

Majengo marefu ya jiji yanaonekana yakisimama chini ya anga la mawingu yakionyesha maendeleo ya kisasa. Barabara na madaraja yamepangwa kwa ustadi yakichanganyika na maeneo ya kijani kibichi na bustani. Gari nyingi zimeegeshwa katika maegesho makubwa zikionyesha shughuli nyingi za mijini.

Kundi la watu linafanya mazoezi ya yoga kwenye uwanja mkubwa wenye nyasi katikati ya miti mirefu. Baadhi wameinama wakifanya mazoezi, wengine wamesimama wakiongozwa na mwalimu anayesimama mbele. Mazingira ya asili ya msitu yanaongeza utulivu kwa shughuli hii ya kikundi.

Wanaume watano wamevalia fulana za kijani kibichi zinazong'aa wakisafisha mazingira yaliyochafuliwa sana. Wamesimama ndani ya maji meusi wakitumia zana kama vile reki na koleo kukusanya taka. Nyuma yao kuna mlima mkubwa wa takataka uliotupwa ovyo unaoashiria uchafuzi wa mazingira.

Bomba kubwa la bluu linainuliwa kwa uangalifu na mashine nzito ya manjano. Mfanyikazi mmoja anaonekana ndani ya chumba cha udhibiti wa mashine akisimamia oparesheni. Kamba imara zinatumika kuishikilia bomba zikihakikisha usalama wakati wa kuinua. Eneo lote linaonekana kuwa uwanja wa ujenzi wenye udongo uliowazi kuashiria mradi mkubwa wa miundombinu unaoendelea.

Mtu mwenye ngozi nyeusi anakunywa maji kutoka kwenye mfuko wa plastiki kwa uwazi akionyesha uhitaji wa maji. Majani ya kijani yanaonekana nyuma yakiongeza kivuli. Mkono umeshilkilia mfuko vizuri, huku maji yakionekana ndani. Hali hii inaweza kuashiria upatikanaji mdogo wa maji safi ya kunywa.

Jengo refu linalofanana na nguzo linaonekana katikati ya jiji la Nairobi. Juu yake kuna ishara ya Samsung. Kuna sanamu ya Kihistoria upande wa kushoto na chemichemi ndogo chini. Upinde wa mvua unaonekana chini ukipamba mandhari. Hii ni alama muhimu ya jiji, ikiwakilisha maendeleo na historia.

Mwanamume ameketi kwenye chombo cha njano akijaza chupa za plastiki zenye rangi tofauti kwa kutumia mpira mrefu wa maji. Pembeni yake kuna vyombo vikubwa vya njano vilivyojaa maji. Nyuma yake mkondo mdogo wa maji machafu uliojaa takataka unapita na nyumba chache za makazi zinaonekana kwa mbali.

Mwanamume anajaza ndoo kutoka kwenye mkondo mdogo wa maji unaotiririka kutoka kwenye mwamba. Anaonekana amevaa shati la mikono mirefu na kofia akionyesha bidii yake. Ndoo mbili za plastiki ziko chini zikikusanya maji safi. Mandhari ya nyuma inaonyesha mimea na udongo wenye unyevunyevu.

Kikundi cha watoto wadogo wameketi chini wakila chakula kutoka kwenye sahani zao. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi tofauti na baadhi yao wanatazama kamera. Chakula kinaonekana kuwa mchele au ugali na maharagwe. Walikuwa wameketi kwenye sakafu ya zege na ukuta wa blue unaonekana nyuma. Picha inaangazia mazingira ya shule au kituo cha kutoa misaada.

Kundi la swara wanachungulia chini ya kivuli cha mti mkubwa wa akasia katikati ya pori lenye nyasi fupi. Mandhari inaonyesha mazingira ya Savana yenye miti michache na anga angavu ikiashiria utulivu wa asili ya Afrika Mashariki.

Bundi mweusi na mweupe mwenye mdomo wa manajano anaruka kutoka majini akitupa maji pande zote na kuonyesha kasi yake. Kivuli chake kinaonekana kwenye maji tulivu. Mamba anaonekana akijificha kwenye maji machafu karibu na nyasi. Ndege wawili wengine wadogo wako mbali nyuma.

Kijana mdogo amevaa shati la machungwa na suruali ya kahawia anasimama kando ya mkondo wa maji machafu, akishikilia bomba refu. Eneo linaonekana kuwa makazi duni, yaliyojengwa kwa bati na vifaa vyenye visivyo rasmi. Kila mahali kuna takataka na uchafu. Anga ni jeupe, likionyesha hali ya hewa ya jua kali. Hali ya maisha inaonekana kuwa ngumu na mazingira yamechafuliwa sana.

Wanawake kadhaa wamejikusanya kando ya mto wenye maji ya kahawia, wakijaribu kuchota maji. Wengine wameinamia chini, wakitumia ndoo na vyombo vingine kujaza maji. Karibu nao kuna vyombo vingi vya plastiki vya njano vilivyopangwa chini, ikiashiria matumizi yao ya kila siku. Mazingira yanaonekana kuwa magumu huku udongo ukiwa na matope.

Mamba mkubwa amelala kimya kimya ndani ya maji machafu ya ziwa akiwa ameficha sehemu kubwa ya mwili wake chini ya maji. Ngozi yake ina rangi ya kijivu kahawia ikionyesha madoa na mipasuko. Ukingo wa ziwa una udongo wenye matope na majani machache. Mbali kidogo mimea na miti michache inaonekana.

Twiga amerusha ulimi wake mrefu nje ya uzio wa mbao huenda akijaribu kufikia chakula au kuwasiliana na watu. Amechuchumaa karibu na eneo la wageni huku twiga mwingine akiwa mbali kwenye nyasi za kijani. Mazingira yanaonyesha hifadhi au kituo cha kuhifadhi wanyama chenye miti mwingi na mwanga wa jua unaomenya.

Bila pembe faru mweupe anatembea chini ya jua kali akitoa vumbi. Anatembea kwenye njia ya ardhi iliyozungukwa na nyasi kijani kibichi na miti. Mwanga wa asili unaangazia pembe yake na sehemu ya uso wake. Faru huyu anaonekana mzee labda akiwa na umri mkubwa.

Kundi la wahifadhi wa wanyamapori wanamshika kifaru mdogo kwa uangalifu. Kichwa chake kimefunikwa kwa shuka ili kumtuliza huku askari wakimsaidia kwa glovu za upasuaji. Mandhari ya ardhi kavu inaonyesha tukio la uhifadhi wa kitaalamu.

Watu wamekaa sokoni karibu na mfereji uliyojaa tope na taka ngumu. Bidhaa mbalimbali zimewekwa chini au kwenye magunia. Wengine wanasubiri wateja huku wakizungumza. Mazingira yanaonyesha changamoto za usafi na athari kwa afya ya jamii inayozunguka.

Mandhari inaonyesha eneo la makazi duni lenye nyumba nyingi zilizojengwa kwa udongo na bati. Baadhi ya nyumba ni za udongo zikiwa na kuta za kahawia na zingine ni za bati zenye rangi mbalimbali zikiwemo buluu na kijani kibichi. Katikati ya picha kuna rundo kubwa la taka zilizotupwa ikiwemo chupa za plastiki na vitu vingine. Anga ni buluu na lina mawingu meupe likionyesha hali ya jua kali. Kwa mbali kuna mtu anayeonekana akitembea.

Samani nyingi za rangi ya bluu zimepangwa kwa safu zikiwa na mwanga unao onekana katikati zikiunda mchoro wa kuvutia. Mwangaza huo unaashiria chanzo cha nuru kinacho pita kando ya mapengo ya mabomba hayo. Mpangilio huu unaweza kuonyesha ghala, duka la vifaa au hata sanaa ya kisasa.

Mwanamume amesimama akitabasamu akishikilia mnyama mdogo mikononi mwake. Mnyama huyo anaonekana tukivu kabisa. Amevalia shati ya mikono mifupi na suruali ya jeans. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ukuta uliofunikwa na mimea ya kijani kibichi. Njia ya udongo mwekundu inaonekana chini ikipitiwa na vivuli virefu vya miti.

Twiga watatu wamesimama karibu kwenye mazingira ya msitu wenye majani mabichi, mmoja wao anaonekana mjamzito, na wote wanaangalia upande tofauti kanakwamba wanachunguza maeneo yanayo wazunguka. Manthari ni tulivu na ya asili.

Nyumba za mabati zimefungamana kwa ukaribu kwenye eneo kubwa zikionyesha makaazi ya watu wengi. Paa za mabati zimetapakaa rangi ya kutu zikiwakilisha hali ya maisha ya wakaazi. Baadhi ya miti inaonekana imetawanyika kati ya nyumba zikionyesha uhitaji wa mazingira bora.

Eneo la makazi duni linaonyesha nyumba zilizojengwa kwa udongo na mabati. Katikati ya makazi hayo kuna mkusanyiko mkubwa wa takataka zilizotupwa ovyo zikionyesha changamoto ya usafi wa mazingira. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya njia finyu. Hali ya hewa inaonekana kuwa kavu na jua linawaka. Mazingira yanaonyesha uhitaji wa kuboresha miundombinu na huduma za jamii.

Wachezaji wanne wamevalia mavazi ya asili ya rangi ya kahawia wakiwa kwenye jukwaa , chini hema kubwa jeupe. Wanaume wawili wamevalia kofia za manyoya, wanawake wamepamba masikio yao na shingo kwa shanga. Wachezaji wanashikana mikono na kucheza kwa furaha. Kuna watazamaji wachache wanaonekana sehemu ya chini ya picha.

Mwanaume amepiga magoti kwenye jiwe, akitumia simu yake kupiga picha mwanamke, aliyekaa kwenye jiwe jingine karibu naye. Maji ya maporomoko ya maji yanateremka nyuma yao, yakionyesha uzuri wa asili. Mwanamke amevalia nguo ya rangi mchanganyiko na anaonekana kutulia. Jiwe kubwa na maji yanayotiririka yanatoa mandhari nzuri, kwa ajili ya upigaji picha.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu zilizosokotwa ameketi kwenye shuka nyeupe, akiandaa matunda na vyakula vingine kwa ajili ya pikniki. Amevaa nguo yenye maua na anaonekana akifurahia mazingira ya asili. Nyuma yake kuna mti mkubwa wenye matawi mengi na majani mengi ukitoa kivuli. Picnic basket inaonekana kando, ikionyesha mazingira tulivu na ya kufurahisha.

Kati ya majengo duni na kuta zilizoharibika, fereji mrefu umepasuka ardhini. Wafanyakazi wamevalia fulana za njano angavu wanafanya kazi ndani ya mfereji wakishughulikia mabomba makubwa. Udongo mweusi umefukuliwa pande zote mbili za mfereji ukionyesha mradi mkubwa wa ujenzi wa miundombinu.

Taka nyingi za plastiki zimezagaa juu ya ardhi kwa kiwango kikubwa, zikifunika eneo kubwa la wazi. Mifuko, chupa na vifungashio vya rangi mbalimbali vimechanganyika, vikionyesha tatizo kubwa la uchafuzi wa mazingira. Anga lina mawingu mazito na taa za jua zikipenya kwa mbali, huku miti na majengo ya mbali yakionekana pembeni. Mazingira haya yanaashiria changamoto ya usimamizi wa taka na uharibifu wa mazingira unaosababishwa na plastiki.

Vijana wamebeba mabati na mbao kwenye eneo lililojaa vifusi na mabaki ya majengo yaliyobomoka. Wengi wanaonekana wakihangaika kuondoa mabaki huku mazingira yakionyesha hali ya dharura na usaidizi wa kijamii.

Wawili hao wanshiriki kikamilifu na zoezi la kusafisha kando ya mto. Maji ya mto yanaonekana yamechangamka na kuwa na rangi ya udongo yakipita karibu na eneo lenye mimea mingi. Wamevaa nguo zinazofaa kwa kazi na wanatumia glovu kulinda mikono yao. Wanajitahidi kuondoa takataka zilizorundikana wakichangia kwa kiasi kikubwa katika uhifadhi wa mazingira.

Chui mwenye madoa meusi na ngozi ya dhahabu amelala kwenye nyasi za kijani na kavu akipumzika. Macho yake yanatazama mbali akionyesha utulivu na umakini, Nyasi zinazomzunguka zinaonyesha mazingira yake ya asili. Chui huyu anaonekana amestarehe kabisa akifurahia joto la jua kali.

Mloma wenye maji yanayotiririka kama kaskazini mwa mlima. Miti na majani yamezunguka eneo hilo na mawe yamewekwa kuzuia maji kukosa kupitia kwa nguvu. Maji haya yanaweza kuwa chanzo cha matumizi ya maji au chanzo cha maji safi. Eneo linaonekana kuwa pa asili na lina umuhimu wa mazingira.

Ndume la faru mweusi, linatembea kwa utulivu kwenye nyasi kavu, huku mlinzi wa wanyama pori akimfuata kwa mbali. Mlinzi huyu amevaa sare ya kijani na anashikilia blanketi lenye mistari ya rangi ya zambarau na nyeusi. Faru ana tagi ndogo ya rangi ya pinki kwenye mgongo wake, ikionyesha kuwa anafuatiliwa. Mandhari ya asili inaonyesha juhudi za uhifadhi wa wanyama pori.

Mto wenye maji ya kahawia yenye matope unaonekana umefurika ukibeba vifuzi vya nyumba vikivyobomolewa. Watu wengi wamekusanyika kando ya mto, wengine wakijajaribu kusaidia, wengine wakiangalia uharibifu. Nyumba zilizojengwa kwa mabati imeharibika na imesombwa na maji. Hii inaonekana kuwa ni hatari ya mafuriko makubwa.

Tembo watatu wamesimama karibu wakila majani na matawi kutoka kwenye kichaka chenye majani mabichi. Ngozi zao za kahawia, kijivu na masikio makubwa yanawawezesha kuvumilia joto. Pembe zao ndefu za tembo zinaonekana wazi zikiashiria umri wao na uzuri. Hali hii inaonyesha maisha yao ya asili porini.

Mto mdogo wenye maji machafu yanayotiririka unaonekana katikati ya mazingira yasiyo safi. Takataka nyingi ikiwemo mifuko ya plastiki na chumba zimetawanyika kando ya mto. Kuku mweupe anaonekana akitembea karibu na takataka. Nyumba za mabati na za udogo zimejengwa kando ya mto zikionyesha hali ya makazi duni. Watu na mbuzi wachache wanaonekana kwa umbali.

Kifaru mweusi amelala chini akiwa amewekwa kitamba chenye rangi nyingi kichwani pake huku damu kidogo ikionekana karibu na sikio. WAtu kadhaa waliovalia sare za kijeshi na uhifadhi wamekusanyika nyuma wakishughulikia hali hiyo. Eneo linaonekana kuwa nyika kavu. Huu unaonekana kuwa mradi wa kutibu au kuhamisha mnyama huyo adimu.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye kompyuta wakishiriki kikamilifu katika somo la teknolojia. Msichana mmoja anaonekana akitazama skrini kwa makini na wengine wanamzingatia. Skrini ya komoyuta innaonyesha programu yenye picha za nyuso na maandishi ikiwezekana ikihusiana na lugha za kielimu. Wanafunzi wote wamevaa sare za shule wakionyesha mazingira ya kujifunza.

Hii ni mandhari ya bustani kubwa ya kijani iliyo na miti ya kuvutia na nyasi zilizonyolewa vizuri. Kwa mbali kuna majengo marefu ya kisasa yanainuka angani yakionyesha kuwa bustani hii ipo karibu na mji au katikati ya jiji. Mazingira ni tulivu na safi.

Mfereji mkubwa wa maji machafu unaendelea kujengwa ukionekana ukiwa mchafu na umejaa matope. Bomba refu la saruji limewekwa katikati ya mfereji. Upande wa kulia kuna ukuta mrefu wa mawe na upande wa kushoto kuna matope na taka zilizotupwa. Kwa mbali, wafanyakazi na vifaa vya ujenzi yanaonekana, mazingira yanaonekana kua ya ujenzi au kusafisha.

Tembo mchanga mwenye rangi ya kahawia nyekundu anatembea polepole kwenye ardhi yenye vumbi na majani yaliyokauka. Masikio yake makubwa yameinuka, yakionyesha tahadhari. Mkia wake mdogo unaonekana nyuma yake na thelu ndogo inaning'inia mbele. Mandhari ya asili inaonekana nyikani.

Mto wa maji unamwagika chini ya mti mkubwa wenye mizizi mikubwa. Maji yanatiririka kwa nguvu huku mwangaza wa jua uking'aa kutoka juu ukifunua mandhari ya asili yenye miti na mawe yaliyopambwa na moshi. Ubao wachuma unasaidia kusafirisha maji kutoka chanzo hadi mahali pa kutiririka. Ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa kwenye mazingira ya pori

Twiga anavuka barabara ya vumbi mbele ya gari jeupe kwenye mbuga ya wazi ya nyasi kavu. Mandhari ya jiji inaonekana kwa mbali ikionyesha mchanganyiko wa mazingira ya asili na maisha ya mijini.

Njia ya mbao iliyozungukwa na miti ya kijani inapenyesha mandhari tulivu ya msituni. Vizingiti vya mbao vya pande zote hutoa usalama kwa watembea kwa miguu. Mazingira haya yanafaa kwa matembezi ya asubuhi au kupumzika katikati ya asili.

Msongamano wa magari na pikipiki, unaonekana kwenye makutano ya barabara. Pikipiki yenye watu wawili waliovalia jaketi za rangi ya njano na pinki inasonga mbele. Malori na mabasi yamepangwa kando ya barabara, huku magari mengine yakisonga. Barabara inaonekana yenye unyevu kidogo labda baada ya mvua na majengo yanaonekana kwa mbali.

Njia kuu ya jiji imejaa shughuli ikiwa na basi la abiria lililopakwa rangi nyeupe, nyekundu na bluu likisimama katikati. Kwenye ubao uliofungwa kwenye basi, orodha ya maeneo inasomeka ikionyesha ruti yake. Watu wanatembea mbele ya basi huku majengo marefu yakionekana kwa mbali upande wa kulia, yakiwakilisha mazingira ya jiji lenye shughuli nyingi.

Katika barabara yenye shughuli nyingi, basi la rangi ya buluu na njano lenye neno shuttle limesimama. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na basi hilo, baadhi wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameshikilia mabango. Migongo ya watu inaonekana mbele ikionyesha umati. Majengo marefu na miti ya mitende huonekana kwa nyuma, zikionyesha mazingira ya mjini. Mabasi mengine pia yanaonekana nyuma.

Barabara kuu ina magari mengi yakitembea polepole. Magari mengine ni lori kubwa na mengine ni magari madogo. Upande mmoja wa barabara kuna majengo marefu huku upande mwingine kukiwa na ua mrefu. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu. Magari yanaonekana kusonga katika mwelekeo mmoja.

Msururo wa magari unaonekana kwenye barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji. Mabasi mawili makubwa, moja likiwa limepakwa rangi ya blu na picha katuni ya mwana yamesimama katikati ya trafiki. Watu wengi wanatembea na kusimama kando ya barabara wakiwemo maafisa wa polisi waliovalia sare za njano. Majengo marefu yamesimama pande zote mbili za barabara ya kuonyesha maisha ya mijini.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari mengi ya aina tofauti ikiwemo mabasi, malori na magari madogo yakitembea pande zote mbili. Watu wanatembea kando ya barabara, wengine wakiwa wamefungua biashara ndogo ndogo chini ya miavuli. Majengo mengi ya ghorofa yanaonekana nyuma, yakionyesha mandhari ya jiji lenye watu wengi na shughuli nyingi. Anga inaonekana wazi.

Matatu ya rangi ya buluu, imepambwa kwa michoro ya kuvutia inayovutia macho ya wapita njia. Imeegeshwa kwenye kituo cha katikati ya jiji huku abiria wakijiandaa kupanda. Majengo marefu yenye matangazo makubwa yanaonekana nyuma, yakionyesha shughulli nyingi za jiji.

Barabara kuu pana inaonekana ikipita kando ya ukuta mrefu wa saruji. Magari kadhaa yanaonekana yakitembea kwa umbali. Mandhari ya jiji yenye majengo marefu inaonekana mbali. Kioo cha pembeni cha gari kinaonyesha taswira ya barabara na magari yanayopita.

Gari la usafiri wa umma limeegeshwa kando kando ya barabara huku watu wakiwa wamejaa katika kituo wakisubiri mabasi. Rangi ya gari ni ya bluu yenye maandishi ya rangi ya chungwa na nyeupe, na nambari ya usajili inaonekana wazi.

Barabara kubwa yenye magari mengi inaonenyesha trafiki yenye shughuli, malori, mabasi na magari madogo yamesongamana barabarani. Watu wanatembea kando ya barabara wakionyesha pilikapilika za jiji, miti na majengo yanaonekana kwa mbali yakiongeza uzuri wa mijini. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua na anga likiwa jeupe.

Barabara enye njia nyingi ina magari ya aina tofauti yakiende upande mbalimbali pamoja na pikipiki kadhaa zikiwa katikati. Majengo ya kisasa yanaonekana mbele huku mabango na alama za barabara zikioyesha mwelekeo wa maeneo ya jiji.

Abiria wanapanda na kushuka kutoka basi la matatu lililopambwa kwa michoro ya rangi na michoro mbali mbali. Mlango wa basi uko wazi. Baadhi ya abiria wanaonekana wakiingia ndani. Watu wengi wamekusanyika karibu na basi wakionyesha pilka pilka za kituo cha mabasi. Jua kali linaangazia eneo hilo likimpa picha mwanga wa asili.

Katika barabara yenye shughuli nyingi magari mengi ya aina mbali mbali ikiwemo malori na mabasi yamepaki kando. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia ya kando huku wengine wakiendesha pikipiki. Majengo ya kifahari na miti mirefu yanaonekana nyuma yakionyesha mandhari ya mji. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na anga safi.

Barabara ya kati ya jiji imejaa magari na watu wakitembea. Askari wa trafiki wamevaa makoti ya kugaza wakiwa wanadhibiti msongamano. Pikipiki zinapita, magari ya umma yameegeshwa. Na kila upande kuna shughuli nyingi za mjini zinazoendelea.

Barabara kuu jijini imefurika watu na magari hasa mabasi makubwa ya bluu na pikipiki zilizoegezwa kando. Abiria wanshuka na kupanda mabasi. Bango kubwa la benki linaonekana upande wa kushoto likionyesha ujumbe. Watu wanatembea kwa haraka wengine wakiwa wamebeba mizigo.

Barabara pana yenye magari mengi yanayotembea pande zote mbili. Gari dogo la buluu limewekwa mbele upande wa kushoto na magari mengine yameegeshwa kando. Juu ya barabara, kuna daraja la chuma la rangi ya njano lililojengwa kwa ajili ya watembea kwa miguu. Pande zote za barabara zimetawaliwa na nyasi ndefu.

Barabara kuu yenye shughuli inaonyesha msongamano wa magari na watu. Mabasi mengi yamejipanga kando ya barabara ya kisubiri abiria. Upande wa kulia, watu wameketi na kusimama karibu na lango. Majengo kadhaa yanaonekana nyuma na miti imepangika kando ya barabara . Kuna magari madogo na pikipiki pia zinazosonga barabarani zikionyesha shughuli za kawaida za jiji.

Katika mazingira ya mji la Baricho, Kirinyaga Kaunti, Basi lenye bango la usafiri limesimama barabarani. Basi la abiria jekundu limeegeshwa karibu likionyesha shughuli za usafiri wa umma. Boda boda kadhaa zinasubiri abiria zikichangia shamra shamra za bara bara. Watu kadhaa wanatembea huku na kule wakionyesha pilka pilka za Kila siku. Majengo marefu yanajipanga kando yakikamilisha picha ya maisha ya mjini.

Barabara ya mjini yenye shughuli nyingi inaonyesha mabasi mawili yaliyopaki kando moja likiwa la bluu na lingine la nyekundu na nyeusi. Wanaume wanasimama kati ya mabasi. Mmoja akiwa amevaa koti la zambarau na kubeba bango. Magari mengine yanaonekana yakipita yakionyesha msongamano wa magari. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mandhari ya jiji yenye shughuli nyingi.

Barabara kuu jijini Nairobi yenye shughuli nyingi ya magari na watu. Mabasi ya abiria yenye rangi angavu maarufu kama matatu yamejipanga barabarani yakionyesha uasfiri wa umma hapa nchini kenya. Majengo marefu ya biashara yamejipanga kando ya barabara yakionyesha ukuwaji wa mji. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua kali.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi inaonyesha magari mbalimbali yakiendesha huku lori jeupe likionekana mbele. Upande wa kushoto wa barabara kuna uzio na miti mingi ikionyesha mandhari ya kando ya barabara. Juu ya barabara kuna daraja la watembea kwa miguu lenye rangi ya buluu likiunganisha pande mbili za barabara. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu.

Wanawake wawili wamesimama nyuma ya basi la kijani wakiwa wamevalia sare zinazoonekana kuwa za wafanyakazi wa usafiri. Mmoja wao anashikilia bango refu lenye namba arobaini na sita na orodha ya maeneo maarufu jijini Nairobi. Watu wengine wengi wanaonekana nyuma wakiashiria shughuli nyingi kwenye kituo cha basi.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari na watu ikionyesha mazingira ya mjini. Basi la kijani kibichi la Rona Sacco lenye namba za usajili za Kenya likisimama katikati. Kando yake kuna gari dogo la abiria, boda boda na watu wakitembea. Majengo ya ghorofa yamejipanga kando ya barabara huku mabango mbali yakionekana.

Kundi la mabasi yenye rangi mbalimbali yakiwemo ya buluu, kijani na chungwa yamesimama kwenye barabara pana. Abiria wanaonekana wakishuka au wakipanda mabasi. Majengo marefu yanaonekana nyuma, yaliyozungukwa na miti mirefu ya kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa tulivu. Mandhari inaashiria kituo cha mabasi chenye shughuli nyingi.

Basi hili jeusi na la chungwa likipambwa kwa michoro ya kipekee na nembo za vans linasimama barabarani. Abiria wanatazama nje kupitia madirisha yake. Huku mwanaume mmoja akishuka taratibu kutoka mlangoni. Rangi angavu za chumba na nyeusi pamoja na mistari yenye chakali, zinatoa mvuto wa kisasa. Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi linaonekana nyuma, likionyesha mazingira ya mjini yenye shughuli nyingi.

Mwanaume ameshikilia bango lenye nambari kubwa nyekundu 46. Na orodha ya maeneo ya magari ya abiria yanayopita njia hiyo. Pembeni kuna magari ya abiria na watu wakisubiri usafiri kwenye barabara yenye shughuli nyingi.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari mbalimbali na waenda kwa miguu wakivuka. Ishara ya barabarani ya miguu inaonekana wazi ikionya madereva kuhusu eneo la kuvuka. Daladala la rangi ya bluu na michoro angavu limeegesha pembeni likionyesha usafiri wa uma nchini Kenya. Majengo marefu yaonekana nyuma yakikamilisha mandhari ya mji.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi iliyoko Kenya. Magari kadhaa yameegeshwa kando ya barabara yakisubiri wateja au abiria. Majengo marefu ya biashara yamejengwa pembeni ya barabara yakionyesha biashara mbalimbali. Anga lina mawingu meupe na kuna mabango ya matangazo yamewekwa pande zote mbili za barabara.

Basi ndogo la abiria lenye rangi nyekundu na bluu linaendeshwa juu ya daraja kubwa la zege. Chini ya daraja kuna mto mdogo wenye maji ya rangi ya kahawai ikipita kwenye mimea ya kijani kibichi. Nyuma ya basi kuna mundo mkubwa wa daraja lingine likionyesha mtandao changamano wa barabara. Gari nyeupe linaonekana upande wa kushoto likionyesha shughuli za usafiri.

Katika jiji la Kenya basi dogo la abiria au matatu limepabwa kwa rangi za kuvutia likiwa limeegeshwa. Abiria kadhaa wanasubiri kuingia au kushuka. Mtu mmoja amevaa shati la divai na suruwali nyekundu anasimama mbele akitazama juu. Majego marefu yanapatikana nyuma yakionyesha masiha ya jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa watu na magari ikionyesha madhara ya jiji la Kenya. Mafisa wa trafiki wamevaa fulana za kijani zilizongaa wakisimamia mtiririko wa magari. Mabasi makubwa na magari mengine yamesimama barabarani. Majengo marefu yamejipanga pande zote mbili za barabara hukumu mapambo ya matangazo yakionekana. Watu wengi wanatembea kando ya barabara wakishughulikia shughuli zao za kila siku.

Mtu amevaa kofia na koti jeusi amesimama karibu na basi la bluu lililobadilishwa kuwa duka la chakula cha mitaani. Rangi nyekundu na njano zinaonekana nyuma ya basi. Watu wengine pia wamesimama karibu na duka hilo wakionyesha shughuli nyingi. Ni mandhari ya kawaida ya biashara ndogo ndogo zinazotumia magari jijini.

Mifuko imejaa rundo kubwa la taka zenye rangi mbalimbali zikiwemo plastiki, nguo na mabaki mengine mengi yaliyotupwa ovyo. Taka hizo zimetapakaa hadi kwenye kingo za maji zikionyesha uchafuzi mkubwa wa mifumo ya maji. Miti yenye majani mengi inaonekana upande wa kulia.

Bomba la plastiki limelazwa kwenye mtaro uliochimba kwenye udongo wa matope na kuzungukwa na maji yaliyotuama. Karatasi na plastiki vimezagaa karibu ikionyesha hali ya uchafu na uharibifu wa mazingira.

Wafanyikazi kadhaa wanashugulika na mabomba kubwa ya buluu na meusi kwenye eneo la ujenzi. Wamevalia kofia ngumu za manjano kwa usalama. Mabomba ya buluu yameunganishwa kwa skuruu nyingi. Ardhi iliyochimbwa inaonekana nyuma. Hii inaoyesha mradi mkubwa wa ujenzi wa miundombinu.

Uzio mrefu wa matofali unaonekana mbele ukizuia mandhari ya chini nyuma ya uzio majengo mengi ya gorofa yamejengwa karibu yakionyesha maendeleo ya miji baadhi ya majengo yanapaa za rangi nyekundu huku mengine yakiwa na matangi ya maji juu anga inaonekana wazi ikifichua milima au vilima kwa mbali ikionyesha mazingira ya jiji yanayoendelea.

Mitungi mikubwa ya bluu imelala kwenye udongo wenye matope ikiwa tayari kutumika. Mitungi hiyo inaonekana kuwa mipya na imepangwa kwa mstari huenda inatumika kwa ajili ya miradi ya maji au mifumo ya mifereji. Rangi yao angavu ya bluu inatofautiana na udongo mweusi chini yake.

Bomba la maji lenye mitungi ya kutawala mtiririko wa maji limeunganishwa na mabomba madogo ya plastiki yanayotumika kusambaza maji kwa ajili ya kilimo au matumizi mengine ya maji. Mitungi hii inaruhusu kuzimisha au kuwasha mtiririko wa maji sehemu tofauti.

Huo ni mfereji mrefu ulio tengenezwa ardhini, ukijaa maji machafu yanayo kisi anga hafifu. Ukingo wa mfereji umezungukwa na udongo mweusi, wenye matuta na baadhi ya mimea midogo imechipuka kando. Nyuma majengo yanayojengwa yanaonekana, yakioshesha shughuli za ujenzi eneo hilo.

Mabomba marefu meusi yametapakaa kwenye ardhi yenye vumbi au mchanga. Baadhi yamepangwa kuelekea mbele huku mengine yakilala nyuma. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya plastiki ngumu au chuma nyepesi, tayari kwa matumizi ya ujenzi au miradi ya maji.

Maji yanadondoka kidogo kutoka kwenye bomba la kisasa la chuma linalong'aa, likiwa limefungwa juu ya sinki. Mandhari ya nyuma ina mwangaza wa jua unaotoa hisia ya utulivu, huku uso wa bomba ukiakisi taa za ndani.

Shimo refu limechimbwa ardhini likionyesha mwanzo wa mradi wa ujenzi au miundombinu. Udongo unaonekana kuwa huru na magugu machache yanaonekana kando ya shimo. Kwa mbali, gari la ujenzi aina ya tingatinga linaonekana likifanya kazi. Nyumba ya ghorofa inaonekana nyuma ikionyesha uzuri wa mijini.

Takataka nyingi za plastiki karatasi, nguo na mabaki mengine yametupwa kiholela kwenye eneo la wazi karibu na majengo ya shule au makaazi. Mazingira hayaonyeshi dalili ya usimamizi mzuri wa taka jambo linaloweza kuathiri afya na mazingira.

Mashine ya kusukuma maji imefungwa kwenye fremu ya chuma ikiwa imeunganishwa na mabomba meupe ya plastiki na waya za umeme. Imewekwa sakafuni ndani ya chumba chenye vigae ikiashiria mfumo wa kusafisha au kusambaza maji.

Eneo la ujenzi linaonyesha shimo refu lililochimbwa kwa ardhini ukipita kwenye udongo wa miamba na mimea michache. Upande wa kulia, sehemu ya tinga tinga kubwa la machungwa inaonekana ikionyesha kazi inayoendelea. Nyuma, majeina nguzo za umeme inaonekana ikionyesha kuwa eneo hilo liko karibu na makazi.

Chamba kubwa linaonyesha sehemu ya juu ya ziwa ndogo yenye maji ya bluu iliyozungukwa na nyasi ndefu na vichaka. Barabara ya uchafu inapita kando ya shamba la mahindi likiwa na mimea yenye mistari safi. Mimea ya maji inaonekana ikielea katikati ya ziwa ikionyesha mazingira asili na tulivu.

Mwanamke akiwa amevaa fulana ya usalama na glovu anajitahidi kufungua bomba la maji safi. Maji yanatiririka kwa kasi yakionyesha kufanikiwa kwa mradi wa maji. Watu wengi wamekusanyika nyuma yake wakitazama kwa furaha na kicheko, mwanaume amesimama karibu amevaa suti na glovu nyeupe akionyesha ushirikiano, piacha inaashiria furaha na matumaini ya jamii.

Chemichemi ya mawe iliyochongwa vizuri inaonekana ikinyunyiza maji kwa nguvu. Maji yanaruka juu na kutiririka chini yakionyesha muundo wa tabaka tatu wa chemichemi. Chini kuna vichwa vya simba vilivyochongwa ambavyo maji hutoka humo. Nyuma ya chemichemi majengo ya zamani yenye paa ya kahawia na madirisha mengi yanaonekana yakionyesha mandhari ya jiji la kihistoria.

Msururu wa mabomba makubwa ya chuma yaliyopakwa rangi ya kijani kibichi na buluu yanapanda mlima uliofunikwa na miti mirefu. Mabomba hayo yamepangwa kwa utaratibu yakipita kwenye miundo ya zege. Juu ya mlima, jengo la miundo mbinu linaonekana. Huu ni mfumo wa nguvu za majil labda unaotumika kuzalisha umeme kupitia mazingira ya asili yenye kuvutia.

Mjini kuna mtaro mrefu uliyojaa maji machafu ukitenganisha udongo mweusi. Jua kali linang'aa angani likimulika majengo kadhaa yenye ghorofa na miundo mingine ya mijini. Mandhari ya jiji inaonekana mbali ikiwa na miti na nyaya za umeme. Baadhi ya maeneo yanaonekana kuwa na nyasi ndogo zilizoota.

Tangi kubwa jeusi la maji lenye nembo ya Techno tank imesimama wima ikitumika kuhifadhi maji. Mabomba ya kijani yametanda chini yakiashiria mfumo wa usambazaji maji. Tangi dogo nyeusi lipo kando. Nguzo za chuma zinaonekana nyuma zikiashiria muundo wa jengo au paa.

Mabomba marefu meusi yamewekwa chini kwenye njia wa udongo yakielekea umbali mrefu. Nyuma ya mabomba hayo, majengo yenye ghorofa kadhaa yamejengwa yakionyesha maendeleo ya miji. Mazingira yanatofautiana kati ya udongo ulio wazi na mimea michache iliyokauka. Gari jeupe limeegeshwa upande wa kulia likionyesha shughuli za kawaida za kila siku.

Mfereji mrefu umefukuliwa ardhini ukionyesha mabomba mbalimbali na nyaya zilizopangwa kwa ajili ya ujenzi. Mabomba meusi, meupe na ya kijivu yamewekwa ndani ya mfereji huu, yakiwa na vifaa vingine kama vile safu ya plastiki yenye mashimo. Upande wa juu kulia, kuna uzio wa machungwa unaoashiria eneo la ujenzi.

Mikusanyiko miwili mikubwa ya mabomba inaonekana chini ya anga la blue .Upande wa kushoto kuna rundo la mabomba ya kijivu yaliyopangwa kwa usawa. Upande wa kulia mabomba ya machungwa yamepangwa wima yakionyesha ndani yao. Maomba haya yanaonekana kutumika katika ujenzi au miradi ya miundomibu yakiwakilisha vifaa vya ujenzi vilivyohifadhiwa tayari kwa matumizi.

Katika mtazamo wa juu, ziwa dogo la buluu safi linatanda likizungukwa nyasi ndefu za kijani kibichi na mimea mingine. Kushoto kuna eneo kubwa la nyasi iliyopunguzwa na kulia kuna shamba kubwa la mahindi lenye mistari iliyopangika vizuri. Njia nyeupe ya changarawe inapita katikati ya shamba la mahindi na eneo la kijani kibichi.

Rundo kubwa la taka limekusanywa kando ya mto au mkondo wa maji. Nyo za rangi mbalimbali, chupa za plastiki na vifaa vingine vya taka vimetawanyika kila mahali, mbali kidogo mtu mmoja anatembea karibu na rundo la pili la takataka, hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira.